Hapa mna watu kadha watu wanokaribia kama saba hivi halafu wako kwenye ofisi moja ambalo linakusanya maziwa nikidhani wamekuja kuondoa pesa maana pale juu wamechapisha maziwa ATM, inamaanisha washauza maziwa yao sa wanapokea pesa zao mahala pale.

Hapa pana mwanadada mmoja, ambaye, yuakamua ngombe, ana, kifaa ambacho anakitumia, kukamulia ngombe kikombe icho, maziwa yanaenda kwenye galani, kukamua pale, na ukimtazama yuatabasamu, na huku akikamua.

Hili ni ndizi, liko kwenye shamba bado liko kwenye mgomba wake na ndizi hili ni kijani kibichi bado. Halijakomaa.

Hapa kuna ng'ombe. Ng'ombe huyu inaweza kumlikwa na kifaa fulani kwenye kiweli chake. Kuna mtu aliyevalia glavu nyeusi. Amebeba kifaa ambacho kinawaka akijaribu kuangalia kwenye kiwele ch ng'ombe.

Hapa mna watu watatu, watu hawa wanapanda mgomba wa ndizi, mmoja ameshikilia jembe akilima akifunika mgomba wa ndizi waliopanda.

Hili ni shamba ambayo lina mgomba wa ndizi wamepanda ndizi kadhaa pale, shamba hili ni safi halina takataka yoyote, ila hapo mbele mna msitu kiasi.

Pale kuna watu kadhaa, haswa mmoja aliyevalia koti, nyeupe, na kofia nyeupe yuamwanga maziwa. Anachunga maziwa mahali pale. Na kuna yule ambaye nyuma yake wamtazama, na ghalani zaidi pia umejaa mahali pale za maziwa.

Hapa kuna mimea ya ndizi ambayo imepandwa kwenye shamba pembeni. Kando kando kuna misitu ambayo imeshikika kabisa.

Hii ni ndizi ambayo imechongwa. Wanagomboa ngozi lake la nje. Miongoni mwaake mna ndizi nyingine ambazo zimo pale chini, ambazo bado hazijagombolewa. Hawajatoa gonda lake.., zao.

Hapa kuna ng'ombe ng'ombe ambaye amee, ni mweusi na mweupe, alafu kwenye kiwele chake, na kifaa ambacho kinakamuwa na ng'ombe huyu anaonekana yu wala mahali pale. huko kwenye chumba chake wanamukamuwa kutumia mashine.

Hapa kuna watu kadha, watu hawa wanapakuliwa chakula na chakula zimewekwa kwenye visahani vidogo ambavyo vimebandikwa kwenye, vinabebwa kwa kutumia sahani la huduma.

Huyu ni mama, yupo kwenye shamba la ndizi. Napomwona yu atengeneza ndizi. Yu achonga, anachonga ndizi, akiziweka hapo chini.

Hii ni maziwa yaliyoganda au maziwa yaliyotengana kwa muda, maziwa haya yamo kwenye sufuria na kuna kijimwiko mahala pale maziwa haya yameganda.